Barabara yenye lami nyeusi inayonyooka mbele ikiwa na mstari mweupe inaonekana katikati. Kando ya barabara kuna nyasi za kijani kibichi na miti ya aina mbalimbali yaonekana. Kwa umbali kuna mawe machache meupe.

Chai ina sahani mbili nyeupe na sinia. Sahani ya kwanza ina pilau, ndizi na kachumbari. Sahani ya pili ina sambusa, viazi karai, mkate wa maharagwe, upande wa limau na mchuzi na sinia ina kamba wa baharini na viazi vilivyokaangwa na vimepambwa na mchuzi na saladi.

Mikono kadhaa inaonekana ikichota chakula kutoka kwa sinia kubwa iliyojaa wali, mchuzi wa nyama, mayai mawili yaliochemshwa na kachumbari. Bilauri za soda zanazunguka sinia hii na kushoto kuna rununu.

Meaza kubwa iliyo na kitambaa cha mistaria samawati na nyeupe ina vyakula mbalimbali ina mshikaki ya nyama na kuku, vipande vikubwa vya mananasi, maahindi, chapati, panikeki , saladi na viazi vilivyo karangwa. Nyuma ya meza hii mtu mmoja ameketi.